Hili ni shamba la migomba ambalo limejaa mimea ya migomba iliyokomaa. Udongo unaonekana kuwa mwekundu jambo linaloashiria udongo wenye madini mengi. Baadhi ya ndizi inawezakuonekana vimening'inia kwenye migomba hizo ingawa hazionekani wazi.

Hawa ni ng'ombe wawili weusi wakikamuliwa maziwa kwa kutumia mashine, tunaona sehemu ya nyuma ya ng'ombe hao na kuna mitungi miwili ya plastiki iliyajaa maziwa ikiwa imeunganishwa na vifaa vya kukamulia .Maziwa haya yanaonekana kuwa meupe na nene.

Huyu mwanamke anaonekana mzee kidogo ameketi katikati ya shamba. Anatabasamu kubwa usoni mwake, amevalia shati jeusi na suruali nyeusi. Nyuma yake kuna mimea mirefu inayoonekana kama mahindi na mbele yake kuna mimea mifupi labda viazi mviringo au mimea mingine ya kufunika ardhi.

Hii ni mti kadhaa ya migomba, ikiwa na majani marefu na mapana yenye rangi ya kijani. Baadhi ya shina za migomba inaonekana kuwa na maganda yaliyokauka na kuanguka. Nyuma ya migomba, kuna miti mingine mirefu labda ina tofauti inayonekana kama msitu au mapori. Anga inaonekana kuwa na mawingu kidogo au ni jua iliyofifia iliyofifia.